Humu ni shambani ambako kumelimwa vizuri na kupandwa mimea tofauti tofauti , mojawapo ikiwa ni ndizi , nyasi, miti. Kuna nyaya za stima , wakulima hawa ni hodari kwa kulima hivi.

Hapa na zizini ambako kuna ngombe wawili walio fungwa miguu ambako mmoja wao akiwa anakamuliwa na mashine inayo chukua maziwa kutoka kwenye matiti yote manne.

Huku ni zizini ,ambako kuna ng'ombe wawili. Kuna watu wawili walio wakulima, wanaonekana kuwaosha ng'ombe hawa kwa kutumia dawa. Mmoja ameshikilia, mwingine anamsugua ng'ombe kwa ngozi.

Huu ni uwanja uliojaa vumbi, ambako kuna ng'ombe mweupe aliyesimama. Kuna mtu anayeonekana akimkamua. Amewekelea ndoo chini. Ameinama. Nyuma yao, kuna mti uliomea, ukuta umejengwa kwa matofali.

Shambani huku kunaonekana kumepandwa mimea ya aina ya ndizi imeekewa mbolea kwa wingi na maji mingi yameteremuka.

Mtu huyu aliyevalia kofia nyeusi na sweta nyeusi anafungua maziwa yaliyo kwenye galani iliyo juu ya pikipiki kando yake kuna gari lililosimama peupe, nyuma yake kuna nyumba.

Kuna watu wawili. Mmoja ni mwanaume, amevalia kofia na shati nyeusi. Mwengine ni mama aliyeinama na amevalia nguo nyekundu. Wameshikilia ndoo, wamechota maziwa.

Hili ni zizi lililojengwa kwa miti na mabati na simiti, kuna vibuyu, kuna ng'ombe ndani anayeinekana kukula chakula kuna uwanja mkubwa nyuma yake kuna miti mingimingi.

Huku ni shambani kuna watu watatu, mmoja anaonekana akipalilia ndizi zilizomea, nyuma yao kuna miti, kando yao kuna nyumba iliyojengwa, kuna post za stima.

Huku ni zizini. Kuna ng'ombe nyeupe na mtu aliyevalia nguo nyeusi kutoka juu hadi chini. Anaoneka akiwa anakamua maziwa, ambayo anaweka kwenye jug .

Huku ni barabarani ambako kuna pikipiki iliyobeba mitungi ya maziwa na gunia iliyo na mzigo, mbele yake kuna magari makubwa na madogo yanaenda mbele. Kuna watu wamesimama kando ya barabara hii.

Huku ni shambani ambako kumepandwa mimea tofauti tofoauti miongoni mwao ikiwa ni mandizi, miti kumepaliliwa vizuri kuna mtu ambaye ni mkulima aliyesimama kwa shamba hili.

Huku ni shambani ambako kumepandwa vitu tofauti tofauti kama vile ndizi ,nyasi, miti. Kuna mkulima anayeonekana Kwa umbali aliyevalia nguo nyeusi.

Huku ni sokoni ambako kunauzwa vitu tafouti tofauti kama vile ndizi zilizoiva na mbichi kuna nyanya, machungwa, maembe, vitunguu, mayai.

Huku ni shambani ambako kuna mkulima aliyelalia mti uliyo simama amevuna ndizi. Shambani kumepandwa miti wa ndizi. Miti mingi imea.

Hili ni zizi lililojengwa kwa miti. Ndani yake kuna ng'ombe watano, wanne wakiwa ni weusi mmoja akiwa ni mweupe. Kuna nyasi wanazozikula zilizo kando. Miti imemea kwa wingi.

Hii ni mitungi ya kueka maziwa iliyofunguliwa, kuna watu wawili walioonekana wakisafirisha, kuna majumba yaliyojengwa kando yake moja ikiwa ni ya Mpesa.

Huku ni zizini, ambako kuna ng'ombe wengi. Kuna ng'ombe moja amefungwa miguu, aliyeonekana akikamuliwa na mama aliyeinama. Ameweka maziwa kwa ndoo. Kuna miti kando yake imemea.

Hili ni shamba ambalo linaonekana limelimwa. Kuna mimea aina tofauti tofauti iliyopandwa. Moja yao, ikiwa ni ndizi, kuna miti, kuna mahindi, kuna nyasi.

Soko hili limenoga, kwa kuuza vitu tofauti tofauti ambako kuna wauzaji na wanunuzi walio wengi. Kunauzwa vitu kama vile ndizi, machungwa, miwa.

Huku ni kikoni ambapo kuna watu wengi, baadhi yao wakiwa ni wamama wawili waliovalia nguo nyeupe kutoka juu hadi chini. Mwenzao anaonekana akitengeneza chai, ameshika kichungi mkononi, mwingine akiwa amemshikia mwenzake sufuria. Kuna mandoo.

Hiki ni chumba cha kufugia wanyama waliomo huku ndani ni ng'ombe weusi na weupe kuna watu wawili wanaotembea kuona jinsi hawa ng'ombe walivyo, wanaonekana wakiwa wanakula nyasi.

Huku ni sokoni ambako kunauzwa ndizi muuzaji akiwa anaonekana akiwa amezibeba nyuma yake ikiwa ni nyumba iliyojengwa kando yake ikiwa ni miti iliyomea.

Huku ni barabarani ambako kuna garani za maziwa. Kuna pikipiki iliyozibeba. Kuna watu wawili. Nyumba imejengwa kando yake. Kuna geti nyeusi.

Hapa ni shambani ambako kumepandwa mmea nina ya mahindi. Unaonekana ukiwa wenye afya nzuri. Kando yake kuna nyasi zimemea , nyuma yake kuna miti ilivyopandwa.

Kuna ngo'ombe watano weusi, wanne wanakula nyasi ilhali mmoja wao amesimama, nyuma yao kuna nyumba iliyojengwa na mabati.

Humu ni shambani, kumepandwa mimea tofauti tofauti moja hapo ikiwa ni ndizi iliyochomeka chomeka, kuna nyasi, kando yake kuna miti mingi iliyopandwa.

Watu watatu wamesimama kando ya ng'ombe ambao wanaelekezwa kwenda kuoshwa, na dawa kwenye nyumba yao, kando yao kuna miti, kuna nyasi kwa uwanja.

Huku ni uwanjani ambako kuna ng'ombe waliosimama. Kuna mkulima aliyesimama ameshika fimbo mkononi, mbele yake ikiwa ni miti iliyomea kwa umbali. Chini yake kuna nyasi zimemea.

Huku ni shambani ambako kunaonekana kuna uvunaji wa mahindi , mwanaume mmoja anatyevuna anasimama amevaa kofia kichwani , kuna mahindi zilizomea vizuri kuna miti.

Hiki ni kiwanda cha maziwa ambapo kuna galoni zinazowekwa maziwa. Kuna mama amesimama aliyevalia kofia nyeupe na mask amevalia buti nyeupe. Anaonekana kuyaangalia maziwa, kuna chuma.

Hapa ni zizini ambako kuna ng'ombe watatu wanakamuliwa na mashine . Wawili wakiwa ni weusi mmoja akiwa ni mweupe . Nyuma yao kuna wakulima wawili wanao yachota maziwa haya. Kando yake kuna nyumba imejengwa .

Huku ni shambani, ambako kuna mkulima anayefuga wanyama aina ya ng'ombe, anawapulizia dawa akitumia pump . Yuko uwanjani kuna miti imemea.

Hapa ni shambani ambapo kumepandwa mimea tofauti tofauti kama vile ndizi na maharagwe, kando yake kuna miche iliyopandwa, kuna njia mkulima hupitia.

Mtu huyu aliyeshikilia ndizi mkononi wa kushoto na yenye imetolewa maganda mkono wa kulia amewekelea mikono yake miwili juu ya meza ameketi, kuna sahani ,nyuma yake kuna ukuta

Huku ni shambani ambako kumeonekana kumepandwa ndizi zilizo zenye afya, zimepaliliwa vizuri, chini kuna nyasi imemea kwa kando kando. Kuna miti imemea nyuma yake.

Huku ni shambani ambako kuna mama amesimama, aliyekuwa amevuna mandizi yake. Kuna ndizi ambazo zimesimama, kuna miti mingi.

Humu ni kwa duka ambalo linauza maziwa, kuna muuzaji aliyesimama na wanunuzi walio wanaume na wanawake kuna milango imefunguliwa . Kuna mitungi ya kuwekea.

Huku ni zizini lililo jengwa kwa mabati na miti kuna ng'ombe wawili mmoja akiwa ni mweusi mwingine ni mwekundu anayefungwa miguu akiwa anakamuliwa na mkulima ambaye ameweka ndoo chini.

Huku ni zizini ambako kuna ng'ombe mweusi anayeonekana akioshwa na mkulima aliyesimama na kuvalia nguo ya samawati amebeba dawa mgongoni.

Gari nyekundu imesimama ambayo imebeba mitungi meupe iliyo saba, mwanamme anaonekana kumwaga maziwa kwenda ndani aliyevalia koti nyeusi.